Chakula cha aina ya muhogo uliokarangwa umeekelewa kwenye karatasi nyeupe gazeti kuna limau lililo katwakatwa kando yake pamoja na masala yaliokwenye karatasi kando yake pia ni kisu.

Miti ya mahindi iliyo mingi inaonekana kuwa shambani. Miti yenye mahindi imekauka kaukau ikiwa majani yake yamegeuka kuwa rangi ya njano baadala ya rangi ya kijani.

Uuzaji kando ya barabara, wamama kadhaa waliokaa kando ya barabara na kuuza bidhaa zao zikiwa ni chakula sana sana kaimati, mkate samia, viazi na mahamri.

Shambani. Shamba linaonekana kuwa limepandwa migomba mingi iliyopandwa mahali pamoja. Kuna ndizi mbichi ama mkungu. Mmoja unaonekana ukininginia kwenye mgomba mmoja na mengine iliyofichika ndani katika shamba hilo la migomba.

Mahindi yaliyovunwa kutoka shambani, mahindi yaliyokauka kabisa. inaonekana kuchumuliwa ama kutolewa kwenye kikuguta chake kuna mtu aliyevalia vazi leusi.

Kwenye meza, kuna vyakula. Chakula cha kwanza kikiwa ni wali wa maharagwe kwenye sahani nyingine kuna samaki na kwenye sahani nyingine kuna vibanzi pamoja na soda.

Shamba la migomba shamba lewenye miti ya migombo miti midogo inaonekana kuwa miche yaliyo chipuka na majani yenyewe yakiwa ni yote kijani kibichi yalikolea

Wanaume wawili waliovalia mavazi ya rangi ya kahawia wanapika ama wanachoma nyama. Nyama zimedungwa kwenye chuma na zinachomwa kwa moto, moto wa makaa. Nyama zenyewe niza nyama, kuku.

Ng'ombe wanne waliloko kwenye zizi, ng'ombe wenyewe ni wale wa maziwa na wana rangi nyeusi kwa nyeupe. Pia kuna eneo la kunywa maji na eneo lenyewe lina maji la kutosha.

Shamba la migomba ama shamba la migomba ya ndizi. Ndizi zenyewe zimepangwa kwa laini na shamba linavutia sana. Migomba yenyewe ni mikubwa na inayo majani makubwa ya rangi ya kijani.

Soko ndogo, ndizi nyingi zilizoiva zimepangwa kwa rafu mama aliyevalia shati nyekundu anaonekana kuzipanga ndizi hizo zilizoiva, ndizi zenyewe zilizoiva zikiwa ni za rangi ya njano.

Eneo la milima, bonde. Kwa upande mmoja likiwa na migomba ya ndizi ikiwa imekauka majani ikawa rangi ya njano na mengine bado iko imara. Iko na haya majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya baharini. Kando ya ufuo sehemu iliyopandwa nyasi vizuri inakuwa na miti kadhaa miti yenyewe ikiwa ni aina ya minazi. Kutokea kwa sehemu hio kunaonekana bahari iliyo ya rangi ya samawati na mawingu yaliyochafuka kana kwamba yanataka kunyesha yaliyo ya rangi nyeusi.

Shamba la migomba ama shamba la ndizi. Shamba lenyewe limeonekana kupandwa migomba mingi kwenye mistari mistari. Migomba yenyewe ina majani makubwa yaliyo ya rangi kijani kibichi. Kunaonekana mwanaume aliyesimama, aliyevalia koti la rangi nyeusi na shati ya rangi ya samawati.

Mchanga mweupe, unaonekana kuwa na mimea midogo ya kutambaa, imemea juu yake. Mimea yenyewe ina miti ya rangi nyekundu, na majani ya rangi ya kijani yaliyokolea.

Sinia lililo na vyakula tofauti tofauti. Vyakula vyenyewe vikiwa ni bajia, sambusa, viazi karai, vitumbua. Vyakula vyenyewe vimeekelewa kwenye gazeti iliyo juu ya sinia lenyewe.

Sahani iliyo nyeupe na ambayo imechorwa maua ya rangi ya samawati, njano, nyekundu na kijani. Kwenye sahani kuna viazi karai vyenye rangi ya machungwa.

Shamba la migomba. Shamba lenyewe linaonekana kuwa limependeza kwa migomba yake iliyopandwa kwa laini ama kwa mistari. Migomba mingi inaonekana kuwa na mikungu ya ndizi inayoning'inia. Ndizi zilizo mbichi na zilizo na rangi ya kijani.

Bakuli lenye rangi nyeupe. Kwenye bakuli hilo kuna kikombe cha chai ya maziwa, kwenye bakuli hilo pia kuna mahamri matatu na viazi karai vitano vyote vikiwa ni vya rangi ya njano. Kwenye bakuli hilo pia kuna bakuli lililoko na mbaazi za nazi.

Simba wawili wa kike wanaonekana kulala kwenye nyasi. Kando ya mahali walipolala ni kichaka chenye rangi ya kijani kibichi na mti mmoja ulio karibu yake uliokauka kwa rangi ya zambarau.

Sinia yenye chakula cha aina ya pilau. Mchele wenyewe wa pilau hio ni wa rangi ya njano na rangi nyeupe. Iko na pilipili yenye rangi nyekundu iliyotengenezwa na Tomato pamoja na nyama ama mchuzi uliowekwa juu ya pilau hio.

Ufuoni wa bahari. Mchanga mweupe wa ufuoni. Kando ya ufuo wenyewe ni miti mingi iliyo kwa mpangilio. Miti mingi ni ya aina ya minazi. Miti yenyewe majani yake ni ya rangi ya kijani iliyokolea na kuvutia.

Sahani nyeupe tatu zilizo na chakula. Sahani ya kwanza ina chakula cha aina ya biriani na kachumbari na mayai yaliyochemshwa. Sahani ya pili ina samosa, samosa tatu. Sahani ya tatu ina mchuzi wa nyama.

Mchanga mweupe wa baharini inaashiria ufuo wa bahari kuna miti ya mikoko iliyo nawiri vizuri kwa majani yake kibichi na kichaka kilichotapakaa kando yake.

Wanaume wawili, mmoja aliyesimama anaonekana kuuza chakula mtaani vya aina mbalimbali vikiwa ni sambusa, mitai, mihogo, mahamri na viazi karai.

Shambani, inaonekana mtu aliye wa kiume anayeonekana kushika mkungu wa ndizi ulio kwenye mgomba wenyewe. Shambani hilo kunaonekana kuwa na migomba mingi mikubwa iliyo na majani marefu marefu ya rangi ya kijani.

Sahani nyeupe iliyo na chakula. Chakula yenye ikiwa ni cha aina ya sima ama ugali na samaki wa kupakwa anayependeza na mboga za kienyeji kando yake.

Kikapu kikiekelewa sahani, sahani yenyewe ina chakula. Chakula kikiwa ni cha aina ya biriani. Mchele uliowarangi ya njano pamoja na mchuzi wa nyama. Nyama yenyewe ni nyama ya kuku.

Shambani. Shambani kumelimwa na kupandwa na miti ndio mingi katika shamba hili, miti ya migomba mingi iliyo upande wa kulia pamejaa kando yake ni mahali palipolimwa na panaonekana migomba iliyochipuka.

Sinia iliyo na chakula Kuna pilau, nyama, yakiwa na kachumbari liliokwenye bakuli kando yake na ndizi pia zilizokwenye kikapu pamoja na pilipili.

Vyakula vya mtaani, sanasana nyama. Jiko la kuchomea nyama. Kwenye jiko hilo kuna mishikaki iliyo mingi, nyama, nyama choma. Kando ya sehemu yenyewe pa kuchomea nyama, kuna mwanaume aliyevalia vazi la kanzu aliyoko kando yake. Wakati wenyewe unaonekana ni wakati wa usiku kwa giza, giza lililotanda.

Mchanga mweupe unaofanana na ufuo wa bahari, kwenye mchanga wenyewe ni mimea iliyomea kwenye mchanga wenyewe, kando ya penye mchanga uko ni miti ama kichaka chenye rangi ya kijani.

Mweuoe wa ufuo wa bahari, kwenye mchanga wenyewe kuna vijiti ama uchafu wa matakataka. Kando ya ufuo ni miti mingi na baadhi ya miti yenyewe ni ya aina ya minazi.

Vyakula vya mtaani vilivyoko kwenye jiko vyakula vyenye ni vya aina mbali mbali ikiwemo mishikaki, samosa, mihogo, kachumbari na mtura.

Sahani nyeupe. Sahani nyeupe iliyo na chakula, chakula chenyewe kikiwa ni cha aina ya mchele ama wali, wali ulio na nyama choma iliyo na mboga ya kienyeji, limau na tomato zilizokatwa na kuwekwa kando ya sahani yenyewe.

Zizi la ng'ombe. Zizi lenyewe limetengenezwa kwa miti, miti minne iliyosimama na juu kufunikwa na miti mingine na majani. Kwenye zile zizi lenyewe kuna ng'ombe watano, ng'ombe wanne wakiwa ni ya rangi ya kahawia na mmoja mweupe. Aliyesimama hapo ni mwanaume aliyevalia shati ya samawati.

Sahani nyeupe yenye chakula chakula chenyewe ni cha aina ya pilau pilau yenye nyama ndizi kachumbari iliokwa pilipili au sakafu yenye rangi ya kahawia

Chakula cha aina ya biriani lililo kwenye sinia likiwa na kachumbari. Kwa sahani nyingine kuna vibanzi pamoja na soda mbili za aina ya Fanta kwenye meza ilio na viti viwili vya rangi ya kahawia.

Kwenye ufuo wa bahari, bahari inaonekana kwa mbali ukiwa na mashua au boti kwa ufuo wenyewe ni watu kadhaa na mwanaume aliyevalia shati la rangi ya kijani aonekana kuwa na jiko lake analochomea samaki wa aina ya kamba.

Chakula, chakula chenyewe ni cha aina ya ugali, ugali imewekwa kwenye sahani nyeupe na kachumbari iliyo kwenye sahani nyingine, pamoja na samaki aliyepikwa vizuri kwa nazi, kwenye sahani nyingine iliyo nyeupe.

Vyakula vya aina mbalimbali. Sahani moja iliyo ya rangi ya samawati ikiwa na chakula cha aina ya wali ama mchele pamoja na mchuzi uliotengenezwa vizuri kwa tomato na vibanzi na kachumbari. Kwenye sahani lingine ni samaki na nyama walio, samaki wa kupakwa na nyama.

Samaki walioanikwa kwenye marafu na wavuvi. Samaki hawa ni wa aina tofautitofauti wakubwa kwa wadogo na sehemu walionikiwa wavuvi hawa ni kando ya bahari.

Mnyama wa majini, mamba, aliye na rangi nyeusi na ngozi ngumu amelala kando ya bwawa ama sehemu iliyojaa maji, kando ya mamba mwenyewe ni sehemu palipofunikwa kwa seng'eng'e.

Sahani mbili zilizo na chakula. Sahani ya kwanza ikiwa ina viazi karai ilivyo vya rangi ya njano na vibakuli vilivyo kwenye sahani yenyewe ya nyeupe ni ya ukwaju na supu.

Ufuo wa bahari mchanga mweupe umetapakaa kando ya ufuo ama kando ya mchanga wa bahari kunaonekana miti ya minazi iliyopandwa kwa laini inayovutia.

Mkono uliovaa saa kwenye kiwiko unaonekana kushika mti wa mahindi kwenye shamba lililolimwa vizuri au kwenye shamba la mahindi, majani yenyewe yakiwa ni ya rangi ya kijani iliyokolea.

Vyakula vya mtaani kwa jina kachiri na mihogo. Mwanaume aliyevalia shati ya njano anaonekana kutayarisha chakula hicho. Kwenye karai ya mafuta iliyo kwenye jiko ni kachiri inayoelekea kuiva au zinazopikwa.

Barabarani, pikipiki inaenda iliyobeba konteina za maziwa zilizo za muundo wa chuma ambalo sajili ya pikipiki yenyewe ni kama dd 397j. Mbele ya pikipiki yenyewe kuna lori na gari ya pick-up.

Mwanaume aliyevalia kofia nyekundu na vazi la samawati lililokolea. Anamwaga maziwa katika container . Kando ya container yenyewe kuna mitungi ya rangi ya fedha mingi ya maziwa. Kuna pia watu walio kando ya mitungi yenyewe waliovalia bado vazi ya rangi la samawati.

Sinia lililo na chakula, sinia lenyewe liko na chakula mbalimbali cha kwanza kikiwa na viazi karai vilivyo vya rangi ya machungwa, mahamri yaliyo ya rangi ya kahawia, malimau na bakuli iliyo na pilipili ya tomato iliyo katikakati ambapo kibakuli lingine liko na mbaazi zilizo za nazi.

Vikapu viwili. Kikapu cha kwanza kinaonyesha nazi, nazi zilizopasuliwa. Nazi zinazoonyesha ndani yake kuliko kweupe pepepe. Kikapu cha pili kinaonyesha mapaipai, mapapai yaliyo na rangi ya njano kuonyesha kuwa yameiva na kuwa tayari.

Bakuli la rangi nyeupe imeekelewa chakula. Chakula chenyewe ni cha aina ya kaimati. Kaimati zenyewe ni za rangi ya kahawia iliyo pamoja na rangi nyeupe. Chakula chenyewe ina sukari kwa juu.

Sahani nyeupe iliyo na chakula. Chakula za aina mbalimbali ikiwemo chapati sambusa mahamri na viazi karai katikati ya sahani hiyo kuna bakuli na maharagwe. Maharagwe yenyewe ni maharagwe ya nazi. Kando ya bakuli kuna kikombe cha chai na kikombe cha juisi na kijiko kilichowekwa katikakati ya sahani

Kunguru anatembea kwenye sakafu. Sakafu yenyewe imetengeneza kwa simiti na aliko kunguru kwenyewe ni karibu na eneo la kupiga mbizi la nyumbani.

Mweupe unaonekana kuwa wa kando ya bahari ama wa ufuo, unaonekana kuwa na nyasi nyasi au mimea midogo ya kijani juu ya ufuo huu. Kando yake ikiwa ni miti ya minazi iliyopandwa kwa laini na inavutia. Miti yenyewe ni mikubwa na yenye majani ya kijani.

Majani. Majani makubwa ya rangi ya kijani ya miti ya migomba inaonekana juu yake ikiwa ni anga yenye rangi ya samawati pamoja na mawingu yaliyo ya rangi nyeupe yanaonekana.

Sokoni, mwanamke anachunga bidhaa zake zilizo kwenye vikapu. Bidhaa zilizo kwenye vipaku ikiwa ni samaki. Samaki hawa ni samaki waliokaushwa na kuwekwa tayari kuuzwa wakati wa baadaye ama wakati uliopo.

Ufuo wa bahari. Mchanga mweupe. Kando ya mchanga mweupe kuna miti mingi. Baada ya miti ni miti ya minazi na miti nyingine ya ina nyingine iliyo bado ya matawi ya rangi ya kijani na bahari yaonekana kwa mbali.

Sahani nyeupe iliyo na chakula. Sahani yenyewe imeekelewa kwenye mkono. Chakula kilicho kwenye sahani ni cha aina ya viazi karai. Viazi karai vilivyo na ukwaju na kachumbari.

Vyakula. Sahani ya kwanza ina sambusa zilizo na limau. Sahani ya pili ina mahamri. Sahani ya tatu ina mbaazi zilizo za nazi na sahani ya tatu iliyoekelewa kikombe cha rangi ya kahawia, ina chai ya majani maziwa.

Chakula. Bakuli la rangi nyeupe lina chakula cha aina ya mbaazi za nazi na zinaliwa kwa mahamri.

Mwanamke aliyevalia vazi la rangi ya kahawia, akiwa kwenye shamba la migomba. Mbele yake kukiwa na mikungu miwili ya ndizi. Ndizi zenyewe zikiwa ni mbichi za rangi ya kijani.

Ufuoni mwa bahari, mchanga mweupe ulio kando ya bahari na miti mingi iliyo kando ya ufuo wenyewe wa bahari. Miti yenyewe ikiwa ni miti ya minazi iliyo mingi yenye rangi ya kijani iliyosimama mirefu.

Madafu yaliyochongwa. Dafu yenyewe ikiwa ya rangi ya kijani na ingine rangi ya njano yamechongwa kwenye umbo la pia tayari kukatwa na kunywa. Palipokatwa pakiwa pa rangi nyeupe.

Sahani nyeupe iliyo na chakula. Chakula chenyewe ni aina mbalimbali, cha kwanza ikiwa ni sambusa na ya pili ni viazi karai. Kando ya sahani yenyewe kuna pilipili ile ya kulia sambusa zenyewe na sambusa.

Soko ndogo ndizi mbichi na ndizi mbivu zinaning'inia kutoka juu, vitunguu, tomato , dania zimeanikwa kwenye rafu zilizoko upande wa chini.